Kikundi cha watu wazima wakiwa katika chumba maalumu, ambapo wakionekana kuwa wameketi katika meza na kusikilizana, ambapo watu hawa wakionekana wakiwa wanatoa mahojiano au maarifa juu ya jambo fulani kwa lengo la kuelekezana na kupeana maarifa.

Kikundi cha watu wakiwa wapo nje wakiwa wameketi katika viti ambapo ikionekana kuwa kuna baadhi ya watu wachache wakiwa wamesimama na kutoa elimu au maarifa juu ya jambo fulani kwa watu hao.

Kikundi cha watu wazima wakiwa wamekusanyika katika chumba maalumu, ambacho hufahamika kwa jina maarufu kama darasa wakionekana kupewa elimu au maarifa ndio jambo fulani kwa lengo la kukuza na kuboresha uliwa wao na kuongeza maarifa juu ya jambo fulani.

Kikundi cha watu wazima kikiwa kimekusanya katika eneo moja wakiwa wanapewa elimu au maelekezo juu ya jambo fulani kwa dhumuni la kuongeza maarifa na kukuza uelewa wa akili , iliwaweze kuelewa vizuri juu ya mambo ya mambo yanayokuwa wanaelekezwa katika eneo hilo.

Kikundi cha watu wazima wakiwa wamekusanyika katika chumba maalumu, ambacho kikundi hicho ni kikundi cha watu wa jinsia tofautitofauti wakiume kwa wanawake, wakiwa wamekusanyika katika chumba wakiwa wanapewa maarifa au elimu juu ya jambo fulani.

Kikundi cha watoto wakiwa katika chumba maalumu ambacho hufahamika kwa jina maalumu kama darasa, ikionekana mtu mzima aliyesimama mbele yao anayefahamika kwa jina la mwalimu, akiwa anatoa taarifa na maarifa kwa watoto hao juu ya jambo fulani.

Kitabu maalumu chenye picha na maandishi, ambayo kuonekana kuwa kitabu hicho ni kitabu ambacho hutumika kufundishia watoto, ambao ni rika la chini au watoto wenye elimu ya shule ya msingi, ambao hutumia mashuleni kwa lengo la kukuza na kuboresha uolewa wao wa akili.

Mtu wa jinsia ya kike ambaye akionekana akiwa ameshikilia kalamu na karatasi ambapo ikiashiria kuwa ni mtu ambaye anatoa elimu juu ya jambo fulani, ambapo watu ambao huwa wanatoa elimu juu ya jambo fulani hufahamika kama walimu.

Kitabu maalumu kilichotengenezwa kwa ajili ya kutoa maarifa kwa watu, ambapo kitabu hiki huonekana kuwa na picha na maelezo ambayo yapo katika nje ya jaradio la kitabu hiki, ambacho hutoa taarifa kwa mtumiaji juu ya vitu vilivyomo ndani ya kitabu hiki.

Chomba maalum chenye makusanyiko kwa meza viti na vifaa vya kielektroniki ambavyo vinafanyika ilivyohifadhiwa na kuwekwa katika mpangilio maalum na ambapo chumba hiki ni chumba ambacho huonekana kuwa wanafunzi huja na kupewa elimu au maarifa ya jambo fulani.

Chumba maalumu kinachotumika kwa ajili ya kufundishia ambapo chumba hiki ni chumba maalumu ambacho, huonekana kuwa ni maabara ambayo inatumika kufundishia wanafunzi na kuwapa elimu na maarifa juu ya mambo ya kisayansi.

Mtu wa jinsia ya kike akiwa katika chumba maalumu, akiwa anasahihisha madaftari ya wanafunzi, kwa lengo la kuangalia kama maarifa ambayo alikuwa anawafundisha darasani na kazi aliyowapa kama ni sahihi.

Eneo maalumu yenye majengo yaliyofanana na kujengwa katika mpangilio maalumu, ambapo katika eneo hilo kuna fensi, ambayo ipo nje ya jengo hilo, ambapo ikiashiria kuwa majengo yamewekwa katika ulinzi, ambao unahifadhi watu waliopo ndani waweze kukaa katika usalama zaidi.

Chumba maalumu chenye mkusanyiko wa baadhi ya vifaa tofautitofauti, vinavyotumika kwa lengo la kuelimisha na kutoa maarifa kwa wanafunzi. Eneo hili hufahamika kama maabara, ambayo hutumika kutoa taarifa ya kisayansi kwa wanafunzi.

Kikundi cha watu wakiwa wameketi darasani wakiwa wameshikilia karatasi na kalamu ambapo wakionekana kuwa wakimsikiliza mtu ambaye amesimama mbele yao ambaye hufahamika kwa jina la mwalimu au profesa, ambaye anatumika kutoa elimu au maarifa juu ya jambo fulani, eneo hili ambalo watu wanakuwa wanatoa taarifa au elimu hufahamika kama eneo la chuo.

Kikundi cha watu wakiwa wamekusanyia katika chombo maalum kwa dhumuni la kupewa maarifa juu ya jambo fulani chumba hichi ufahamika kwa jina la darasa ambapo wanafunzi uketi katika madawati na kumskiliza mwalimu kwa makini, kikundi cha watu waliokusanyika katika darasa hili kuonekana ni watu ambao wanapewa elimu ya juu yaani elimu ya chuo.

Kikundi cha watu wakiwa katika eneo moja au katika chumba maalumu, ambapo wakionekana wameketi na kumsikiliza mtu mmoja aliyekua amesimama mbele yao, mtu wa jinsia ya kiume ambae akionekana kutoa taarifa au maelekezo juu ya jambo fulani.

Kikundi cha watu wazima wenye jinsia ya kike wakiwa darasani wanaelekeza na mwalimu wao ambae amevaa nguo nyeupe, akifundisha wanafunzi wake darasani.

Kikundi cha watoto waliovaa sare za shule wakiwa wamekaa na kumsikiliza mwalimu kwa makini ambaye amesimama mbele yao, ambaye mwalimu huyo akionekana ni mwalimu wa jinsia ya kike ambaye anatoa maarifa na elimu kwa wanafunzi juu ya jambo fulani.

Kikundi cha watu wa jinsia tofauti ya wanaume kwa wanawake, wakiwa wanarusha kofia zenye rangi nyeusi kwa lengo la kuashiria kua ni wanafunzi wa vyuoni walio hitimu elimu yao ya juu yaani elimu ya chuo.

Kikundi cha watu wa jinsia tofautitofauti wakiwa wamekaa wanawake wakiwa katika chumba maalumu wakiwa wameketi, wakionekana kuwa wamevaa nguo maalumu za sare wakimsikiliza muhusika mmoja aliyekuwa mbele akiwa anatoa elimu au maarifa juu ya jambo fulani.

Kikundi cha watu wakiwa wamekusanyika katika chumba maalumu wakionekana wakimsikiliza mtu akiwa anatoa maelekezo juu ya jambo fulani kwa kutumia mashine mpya na ya kisasa ambayo inayofaamika kwa jina la kompyuta ili kutolea maarifa hayo.

Kikundi cha watu wakiwa katika chumba maalumu, ambapo ikionekana mtu mmoja wa jinsia ya kike akiwa amesimama mbele, na akiwa anatoa maelekezo au maarifa kwa watu waliokuwa wameketi katika meza na wameshikilia vifaa vya kielektroniki vinavyofahamika kama kompyuta.

Kikundi cha watu wakionekana wako darasani wakiwa wameketi katika viti, ambapo mbele kukionekana na mtu mmoja ambae anatoa maelekezo au maarifa juu ya jambo fulani na watu waliopo ndani ya darasa hili ni watu ambao wamekaa wakimsikiliza kwa makini mtu anayefundisha mbele yao.

Kikundi cha watu wakiwa wamekusanya katika chumba maalum, kwa lengo la kupata maarifa ambapo ikionekana watu wamekusanyika katika chumba hichi, na wakimsikiliza mtu mmoja ambaye yuko mbele yao akiwa anawapa maarifa na maelekezo ya jambo fulani.

Kikundi cha watu wakiwa wamevaa sare, wakiwa katika chumba maalumu, ambapo wakionekana kuwa wameketi katika meza na viti, wakimsikiliza mtu aliyesimama mbele yao kwa makini, na mtu huyo akionekana ni mtu ambaye anatoa elimu au maarifa juu ya jambo fulani.

Chumba maalumu chenye mkusanyiko wa kikundi maalumu cha watu waliovaa sare, katika kikundi hiki cha wanafunzi waliovaa sare huwakirisha kuwa ni wanafunzi waliopewa maelekezo juu ya jambo fulani ambapo ikionekana kuwa chumba hiki ni chumba ambacho kinatumika kufundishia watu katika kufanya shughuli za ustadi wa kazi.

Kikundi cha watu wawili wa jinsia ya kike, wakiwa katika chumba maalumu. Ambapo katika chumba hicho, kuna mkusanyiko wa meza tofautitofauti. Ambapo katika meza hizo, kuna vifaa tofautitofauti vya kieletroniki vinavyotumika kusaidia shughuli za kiufundi zinazofanywa na watu hao.

Vijana wa jinsi ya kiume wakiwa katika chumba maalum, wakifanya shughuli za ufundi wa kieletroniki. Ambapo ikionekana ni sehemu ambayo, wanatoa elimu ya ufundi na ustadi wa kazi juu ya vifaa vya kieletroniki katika eneo ilo.

Kikundi cha watu wakiwa wamevaa sare za nguo wakiwa katika chumba maalumu, wakionekana wakiwa wameshika vifaa vya kieletroniki, na wakiwa wanafanya shughuli za ufundi kwa kutumia ujuzi wanaokuwa wanafundishwa na mwalimu wao.